Kitabu cha darasa la nne cha lugha ya ufaransa kinaonyesha na kuashiria watoto wakiwa wanacheza na kuruka kamba kwenye mazingira ya kijani kibichi.